Chumba ni cha matarakilishi. Mvulana mdogo aliye katika kiti cha magurudumu anatazama tarakilishi akionekana kuwa na furaha. Kando yake ni mwanamke anayetabasamu akibonyeza kompyuta.

Humu ni darasani. Pana meza ambapo juu yake kuna tarakilishi, simu na kipaza sauti. Mwalimu anawasiliana na mwanafunzi wa kike kwa lugha ya ishara. Nyuma yao, wavulana wanne wameketi.

Mvulana mwenye shati ya samawati ameshikilia choka mkononi anafanya hesabu ubaoni. Kando yake ni mwanamke anayetabasamu na anayeonekana kuwa na furaha, wamo darasani.